Hapa tuna lango la umeme wa juu ambalo lina nyaya nyingi za stima. Liko katika eneo la kijani kibichi lililojaa miti na nyasi. Pia tukitazama kwa umbali tunamuona twiga ambaye amesimama pale.

Hapa ni katika mbuga ya wanyama ambapo tunawaona twiga watatu ambao ni warefu sana. Chini yao tunaona miti na pia nyuma tunaona miti mingi. Pia kuna nyasi ambayo inaonekana kwamba ni kukauka inakauka kwa maana sio ya rangi ya kijani.

Katika bustani hii ya wanyama, kuna twiga mrefu kupita kiasi, anashinda hata miti. Miti ni ya kijani na pia kuna nyasi. Pia tunaona kwa umbali majengo baadhi yakiwa mafupi na mengine ni marefu.

Hapa ni katika hifadhi ya wanyama. Tunaona mtu ambaye ni mtalii ambaye amesimama pale, na kando yake kuna twiga. Kati yake na twiga kuna vyuma vya usalama. Pia tunamwona twiga mwingine aliye huko mwisho, na eneo hili lina mimea ambayo ni ya kijani kibichi.

Kuna mwanaume akiwa na mkokoteni kwenye kituo cha maji. Pia tunaiona mikokoteni ingine huku kando. Katika mikokoteni hii kuna madumu mengi ya maji. Nyuma yake tunaona barabara na nyuma kabisa tunaona miti na uzio.

Hii ni hifadhi ya wanyama ambapo tunawaona nyati wawili. Mmoja yuko karibu na mwingine ako mbali. Eneo hili lina nyasi ya kijani na nyati ambaye ako mbali anaonekana akila nyasi ile.

Eneo hili limejaa takataka nyingi, kuna mto wenye maji meusi machafu na kuna watu ambao ni kama wahudumu wa jamii ambao wanajitahidi kutoa takataka mtoni kutumia reki, pia wamevaa buti kujikinga na maambukizi kutoka kwa maji hayo machafu.

Hii ni hifadhi ya wanyama ambapo tunaweza kuwaona pundamilia wawili wamesimama karibu sana. Eneo hili lina nyasi nyingi ya kijani na kwa umbali tunaweza kuona majengo marefu na mengine mafupi.

Hii ni hifadhi ya wanyama ambapo kuna duma. Duma yuko mahali ambapo kuna nyasi ya kijani na upande tunaweza kuona, kama vigogo vya miti. Pia kuna waya unaotenganisha duma na binadamu.

Hapa tunawaona watu watatu ambao wamejitolea kufanya usafi katika mazingira haya. Hii ni kwa kuondoa mifuko ya plastiki na kutoa takataka karibu na mito ili kujiepusha na uchafuzi wa maji.

Huu ni mtaa wa mabanda na katika mtaa huu wa mabanda kuna nyumba zilizojengwa vibaya. Eneo hili limejaa takataka na uchafu na kuna mto unaopita karibu. Kando ya mto huo kuna takataka nyingi na uchafu na maji ya mto huo ni machafu sana.

Kuna mtu analisha tembo mdogo kinachoonekana kama maziwa kwenye chupa ya kunyonyea. Kwa nyuma tunaona miti fulani lakini ni kama imefifia na hii inaonyesha inaweza kuwa mbuga ya wanyama ,hifadhi ya wanyama au shamba la wanyama.

Tuna mtaa wa mabanda ambapo kuna nyumba nyingi ndogo ndogo, kuna takataka nyingi sana. Kuna mtu ambaye anaokota takataka zile na kuziweka ndani ya gunia lake. Upande mwingine tunaona kuna mto uliyojaa maji machafu na upande wa pili kuna manyumba kadhaa.

Kuna kigege mwenye kichwa cha rangi ya machungwa ambaye anaota jua akiwa amekaa juu ya mbao. Kando ya mkia wake tunaona kwamba kuna jani. Nyuma yake tunaona kwamba kuna ua la aina fulani na pia kuna majani mengine yaliyo humo.

Hapa ni sokoni ambapo kuna aina tofauti za vyakula. Kuna sehemu iliyojaa viazi, viazi vikuu, kuna sinia za mayai, kuna ndoo za nyanya, ndoo za vitunguu, kuna spinachi na sukuma na karoti. Pia kwa umbali tunaona vibanda vingine na watu na pia kuna mteja ambaye anapita.

Hapa tuna simba jike aliyekaa juu ya ukuta akiwa porini huku akiwa anatizama kando. Tuna nyasi nyingi sana na pia tuna miti kadhaa. Tukiangalia kwa umbali tunaona kwamba kuna mji wenye majengo makubwa.

Hapa ni katika kituo cha mabasi ambapo watu wanapanda mabasi. Pia inaonekana kwamba mabasi haya yana michoro tofauti tofauti. Kuna watu ambao wanapita na nyuma ya kituo kile cha mabasi kuna majengo.

Tuko katika kituo cha magari ambapo tunaweza ona watu wakipanda magari. Juu gari moja tunaweza kuona bango lililoandikwa maeneo yanayoenda. Magari mengi yamebeba mizigo juu, pia kuna watu ambao wanauza vitu.

Hapa tuna kituo cha gari ya moshi , upande wa kushoto tunaonana barabara yenye magari yanayopita . Pia kuna miti na nyasi ya kijani iliyokatwa vizuri karibu na kituo cha gari la moshi . Kuna watu wanaovuka reli na wengine wameketi chini . Kwa umbali tunayaona majengo .

Hapa ni katika kituo cha magari ambapo tunaweza kuona mabasi na matatu. Juu ya matatu hii tunaweza kuona bango lililoandikwa mahali linakwenda. Na pia lina watu ndani. Nje ya matatu hiyo tunamwona abiria mmoja aliyesimama nje na kuna mizigo kando yake. Pia tunaona abiria wengine ambao wamesimama huko kando wakingoja kuingia katika mabasi.

Hapo ni kwenye kituo cha mabasi ambapo tunaona mabasi yakisubiri abiria. Mabasi haya yana mabango yanayoonyesha maeneo tofauti ambayo basi linaenda pamoja na bei. Pia mabasi yamepambwa na mapambo tofauti. Kuna watu wanapita karibu na pia tunaona majengo tafauti.

Hapa ni katika kituo cha mabasi ambapo tunaona mabasi yamepanga foleni yakisubiri watu wapande. Kuna basi jeupe lenye bango lililoandikwa mahali linakokwenda. Pia tunaona wapita njia na eneo hili limezungukwa na majengo mengi.

Hapa ni katika stesheni ya mabasai ambapo tunaona basi moja la rangi ya machungwa. Pia tunawaona watu mle kando wakiwa wameketi na wengine wamesimama karibu na jengo na kuna wengine ambao wanavuta mkokoteni iliyojaa mizigo.

Hapo kuna mabasi mawili, kuna basi la samawati ambapo kuna manamba aliyesimama mlangoni na ndani ya basi kuna abiria. Hapo pia ukitazama utaona kwamba kuna watu walio na pikipiki na nyuma yao kuna gari la kibinafsi. Kando lagari hilo kuna wapita njia ambao wameketi chini ya mti.

Hapa tunaona magari kadhaa ya kibinafsi na lori moja la kuchanganya zege. Pia tunaona taa za trafki ambayo inaonyesha rangi ya nyekundu kumaanisha gari zisimame ili watu waweze kuvuka barabara. Pia tunaona watu wakivuka barabara wengine wakibebwa na pikipiki na wengine wanatembea kule mwisho. Tunaona mtu mmoja ambaye amebeba mavuli, hii ishara kwamba kunanyesha.

Kuna mabomba makubwa ya maji yamewekwa hapa, labda kwa ajili ya kuchimba mashimo au kuunganisha maji. Eneo lenyewe linaonekana kuwa kavu kwa maana tunaona kwamba kuna nyasi ambayo imekauka sana na kwa umbali tunaona kwamba kuna majengo, kuna watu wanaotembea na pia kuna gari.